Ni mahali pa kuuza dawa. Mahali hapa huuza dawa haswa dawa ile ya meno. Dawa za meno hutumika haswa na wagonjwa ambao wana matatizo katika meno yao. Kwa mfano wengine huenda ikawa meno inawauma, wengine huenda ikawa meno imeng'olewa.

Hawa ni watu ambao wanaendeleza usafi wa mazingira. Watu hawa wanachagua taka hizi na kuweza kuchoma taka zile ambazo zinaweza kuchomeka. Vile ambavyo haviwezi kuchomeka na basi zinawekwa kando ili kuweza kuwekwa pamoja na baadaye zikapata kuyeyuka vizuri.

Hii ni dawa iliyo kwenye chupa, dawa hili bado haijafunguliwa na ni mpya mno, hii ni dawa ambayo inatumika ili kuhakikisha kuwa sehemu za ndani za mwili, zinafanya kazi vizuri, na kuwa hazina magonjwa yoyote inayoweza kusababisha mtu kutokua sawa.

Hapa ni mahali ambapo pamekauka sana. Miti na nyasi vyote imekauka mno. Vilevile mchanga umetapaa wote na ninavyoona mawe mengi yakiwa yako pote pale.

Hizi ni dawa, ambazo ziko kwenye chupa tofauti tofauti. Dawa hizi hutumika ili kuzuia magonjwa fulani, na pia ni zile ambazo zinatumika ili kuongeza vitamini kwenye mwili wa mtu.

Hapa ni mahali ambapo taka zinatupwa. Ingawa taka hizi zimetupwa kando ya barabara, kuna wale ambao wanafanya usafi, ili kuhakikisa kuwa taka hizi hazijaiziba barabara ambayo inatumika na watu kwa ajili ya kufanya usafiri. Vilevile taka hizi huweza kuleta magonjwa mengi.

Tunamwona daktari na mmoja wapo wa wakaazi wa eneo hili. Daktari huyu huenda ikawa anataka kumdunga mtoto ambaye mkazi huyu amembeba mkononi chanjo, ili kuweza kumzuia kwa magonjwa ambayo huenda yatamkumba hapo mbeleni.

Hii ni mashine ambayo hutumika kuangalia mwili wa mtu. Mashine hii hutumika kuangalia je, mtu huyu anayewekwa hapa ndani, mwili wake au zile sehemu za ndani ya mwili wake kuwa inakaa vipi.

Hawa ni nzige. Nzige hawa hupepea angani, vile vile hukaa kwenye miti na nyasi. Nzige hao wakiwa wamekuja kwa wingi na wakiwa wamekaa pamoja, wao kukula mimea yote pamoja na matawi, na kuacha kama yamekauka sana. Hii huharibu mimea.

Hapa ni mahali ambapo pamejazwa sana na maji. Hii huenda ikawa ni kwa sababu ya mafuriko. Mvua nyingi sana ikinyesha, na huwa inakosa mahali maji hayo yanapoenda. Huu husababisha mafuriko. Mafuriko yakiwa mengi, hufanya watu kuanza kuwa na magonjwa. Hii inafanya sekta ya afya kuwa na matatizo.

Namuona daktari anayemhudumia mtoto mdogo. Daktari huyu kwa umbali ana mhudumia mtoto huyu aliyewekwa mahali ambapo anapata pumzi. Mtoto huyu huenda ikawa alikua mgonjwa au pia huenda ikawa alizaliwa na miaka michache saana ama akiwa bado yu mdogo saana.

Kwenye picha hili namwona mnyunyizi akifanya unyunyizi wa dawa katika mimea. Dawa hizi husaidia mimea kumea vizuri na kukua vizuri bila kuliwa na wadudu ambao huaribu mimea shambani.

Hapa namuona daktari akiwa anamhudumia mgonjwa. Daktari huyu anaangalia masikio au sikio la mgonjwa huyu ili kupata kutatua kuwa shida ni lipi na sikio la huyu aliyeketi.

Hizi ni dawa, dawa hizi humezwa, kwa jinsi ambavyo daktari alivyoelekeza. Dawa hupewa mtu akiwa ameenda hospitalini. Anapopatikana na ugonjwa fulani, madaktari humpa dawa ambayo yeye anapaswa kumeza jinsi anavyoelekezwa na daktari.

Hapa ni mahali ambapo maji huwa vitu hivi hutengenezwa na kuwekwa juu kwa ajili ya maji kuwekwa ndani. Maji hukaa hapo na vile vile vinasaidia kutoa maji chini ikiwa inawekwa kwenye mifuko hayo au kwenye hapo ndani.

Hizi ni dawa. Dawa hizi hutumika kutibu magonjwa ambayo husababishwa na vidudu kama vile mbu. Magonjwa haya huathiri sana afya ya mtu.

Nawaona askari pamoja na watu fulani, wote wakiwa wamevalia barakoa. Barakoa, huzuia mtu kupata hewa chafu, pia barakoa inamzuia mtu kupata magonjwa ambayo hupatwa mtu akiwa amevuta pumzi mbaya. Magonjwa haya ni kama ugonjwa wa Korona.

Hawa ni watu ambao kwa kawaida hufanana kuwa ni wao ni masai. Watu hawa wamebeba mitungi ya maji kichwani. Hii huenda ikawa inaonyesha kuwa wametoka kutafuta maji mahali ambapo ni mbali sana.

Naiona sanduku ambayo imebeba dawa. Sanduku hili lina dawa kadhaa, dawa hizi hutumika kutibu magonjwa tofauti tofauti nchini Kenya. Dawa hizi humezwa kulingana na mwelekezo wa daktari.

Hapa tingatinga fulani inaendeleza kazi ya ubomoaji wa majumba haya. Huenda ikawa majumba haya yalijengwa mahali ambapo hayafai au pia majengo haya huenda yakawa yalijengwa kwa kiwango ambayo haijakubalika na serikali yetu ya Kenya hivyo basi tingatinga hili linaendeleza kazi ya ubomoaji kabla majumba haya hayajaharibika.

Ninamwona mama aliye na mtoto mchanga sana. Mama huyu ni kama ameleta mtoto wake kwa daktari. Ni kama mtoto wake huenda ikawa aliugua ugonjwa fulani kisha akamleta kwa daktari wa watoto apate kumtazama apate kuangalia je? Ni nini tatizo ambalo mtoto wake huenda ikawa anapitia au ni ugonjwa gani mtoto wake anaugua.

Ni mahali pa kufanya kazi kwa mganga. Mganga huyu anatengeneza vitu vyake vya kazi ambavyo anajua jinsi ambavyo atapanguza nayo wale ambao wanakuja kumwona, ili kuwasaidia kwa namna ambavyo wao wenyewe wanajua na wanayafahamu vizuri.

Hapa ni mahali ambapo maji taka yanamwagika. Watoto hawa wako na mitungi au vibuyu ambavyo ni kama wanachota nayo maji hii. Maji hii ni chafu sana na sio maji nzuri kwa afya ya mtu yeyote kukunywa. Hii maji huenda ikasababisha watumiaji wake kupata maradhi tofauti tofauti ambayo ni mbaya sana.

Daktari huyu anamdunga sindano mzee huyu. Huenda ikawa kuwa daktari huyu anamdunga mzee huyu sindano ambayo hasa inafanana kama ni sindano hiyo ile ya chanjo. Huenda ikawa daktari huyu anamchanja mzee huyu ndiposa asipate maradhi tofauti tofauti.

Ni madhara ya mafuriko ambayo yamejitokeza katika picha hili. Vilevile tunaona watu ambao wamepanda kwenye meli tofauti tofauti wakiwa wametoka katika mahali ambapo kulikuwa na mafuriko. Vilevile wamepata nafasi ya kuweza kuishi katika nafasi zingine.

Namuona mgonjwa aliye na daktari. Mgonjwa huyu amelazwa kwenye machela, kisha daktari anamhudumia. Anamvuta miguu na kuweza kuyaelekeza jinsi ipasavyo, ili kuweza kujua mgonjwa huyu anaugua nini.

Namwona mtu ambaye anakaa ni mgonjwa akiwa na daktari wa macho. Daktari huyu anaangalia macho yake akitumia kifaa hiki cha kuangalia macho. Hivyo basi, inasaidia kwa daktari kupima macho na kuangalia kuona ni tatizo lipi ambayo huyu mgonjwa ako nayo kwenye macho yake.

Hapa ni mahali pa kuhudumia wale ambao wana ugonjwa wa meno ama wale ambao wana matatizo fulani kwenye meno yao. Pia hii ni nafasi ya mtu kuangaliwa meno na akiwa na meno ambayo ni mbaya huenda watatoa jino lake kisha abadilishiwe jino lingine.

Ninavyoona chupa ambavyo vimebeba dawa ya kuweza kufanyia nao watoto chanjo. Hizi chupa zimebeba dawa za kufanya chanjo tofauti tofauti kulingana na yale chanjo ambayo watoto wadogo wanapaswa kudungwa.

Daktari anamwangalia mgonjwa, tena ni kama anamwangalia mgonjwa meno, maanake amefungua mdomo wa mgonjwa, daktari huyu anaangalia mgonjwa wake, huku akiwa na lengo la kumtibu na kumsaidia kutokana na ugonjwa ule ambao huenda ikawa mgonjwa huyu anaugua.

Hii ni sampuli ambayo hutumika na daktari kupima magonjwa tofauti tofauti. Sampuli hii huweza ikawa sampuli kutoka kwa mwili wa mtu. Daktari huelekeza mgonjwa kwenda kutoa sampuli kwa mwili yake, kwa mfano daktari huweza kumwitisha kutoa sampuli ya mkojo ili upate kupimwa magonjwa tofauti tofauti.

Hili ni eneo ambalo mvua imenyesha sana. Eneo hili limekumbwa na mafuriko. Ndiposa hata wanaoishi katika eneo hili wana tatizo sana la kuweza kuishi na kupata afya nzuri na hata kupata huduma za kawaida ambazo wao wenyewe wanahitaji, hasa kutoka kwa serikali na hata makwao.

Ni pakiti ya dawa ambayo imebeba dawa, dawa hii utumika kutibu magonjwa tofauti tofauti, ni vyema mtu kumeza dawa anapoambiwa na daktari ,ili apate kutumia dawa hilo au kumeza dawa hiyo.